Hili ni eneo la kituo cha umeme linaloonekana kuwa na muundo wa kisasa unaojumuisha miundo misingi ya chuma na vifaa vingine vya kielektroniki. Mwonekano wake unadhihirisha kuwa ni sehemu muhimu ya mfumo wa usambazaji wa umeme.

Hili ni eneo la kituo cha umeme linaloonekana kuwa na muundo wa kisasa unaojumuisha miundo misingi ya chuma na vifaa vingine vya kielektroniki. Mwonekano wake unadhihirisha wazi kuwa ni sehemu muhimu ya mfumo wa usambazaji wa umeme.

Hili ni eneo la kituo cha umeme linaloonekana kuwa na muundo wa kisasa unaojumuisha miundo misingi ya chuma na vifaa vingine vya kielektroniki. Mwonekano wake unadhihirisha wazi kuwa ni sehemu muhimu ya mfumo wa usambazaji wa umeme.

Hili ni eneo la kituo cha umeme, linaloonekana kuwa na muundo wa kisasa, unaojumuisha miundo misingi ya chuma, na vifaa vingine vya kielektroniki. Muonekano wake unadhihirisha wazi kuwa ni sehemu muhimu ya mfumo, kwa usambazaji wa umeme.

Hili ni eneo la jangwa lililoko wazi lililoshamiri mimea midogo midogo na nyasi zilizonawiri. Ipo nguzo na nyaya za umeme zinazopita upande wa juu zinazoashiria upatikanaji wa miundo misingi katika eneo hili.

Hili ni eneo la kituo cha umeme, linaloonekana kuwa na muundo wa kisasa, unaojumuisha miundo misingi ya chuma na vifaa vingine vya kielektroniki. Mwonekano wake unadhihirisha wazi kuwa ni sehemu muhimu ya mfumo wa usambazaji wa umeme.

Hili ni eneo la kituo cha umeme linaloonekana kuwa na muundo wa kisasa unaojumuisha miundomisingi ya chuma na vifaa vingine vya kielektroniki. Mwonekano wake unadhihirisha wazi kuwa ni sehemu muhimu ya mfumo wa usambazaji wa umeme.

Hili ni eneo la kituo cha umeme linaloonekana kuwa na muundo wa kisasa unaojumuisha miundo misingi ya chuma na vifaa vinginevyo vya kielektroniki. Mwonekano wake unadhihirisha kuwa ni sehemu muhimu ya mfumo wa usambazaji wa umeme.

Hiki ni kituo cha kuzalisha au kusambaza umeme, kilichopo eneo la wazi lenye vilima kwa mbali. Kuna majengo madogo ya muda yanayotumika kama ofisi, maghala au makazi ya wafanyakazi. Katikati kuna mnara mrefu, wenye rangi nyekundu na manjano.

Haya ni mandhari ya mazingira ya kiasili yenye milima na mabonde na miti iliyonawiri vizuri. Ipo nguzo ya umeme inaonyesha kuwa eneo hili lina miundo mbinu. Kwa umbali lipo gari na barabara inayoashiria upatikanaji wa usafiri.

Hizi nguzo za umeme zinazopitisha nyaya kutoka sehemu moja hadi ingine. Zinaonekana kuwa na muundo wa kimataifa na zinafuata mwelekeo maalum, zikiwa zimepangwa Kwa utaratibu. Upande wa chini kuna mazingira mazuri ya kijani kibichi yanayoashiria kuwa sehemu hii haina ukame kabisa.

Hili ni eneo la kituo cha umeme linaloonekana kuwa na muundo wa kisasa unaojumuisha miundo misingi ya chuma na vifaa vingine vya kielektroniki. Muonekano wake unadhihirisha kuwa ni sehemu muhimu ya mfumo wa usambazaji wa umeme.

Hili ni eneo la kituo cha umeme linaloonekana kuwa na muundo wa kisasa unaojumuisha miundo msingi ya chuma na vifaa vingine vya kielektroniki. Muonekano wake unadhihirisha kuwa ni sehemu muhimu ya mfumo wa usambazaji wa umeme.

Hii ni eneo la kituo cha umeme linaloonekana kuwa na muundo wa kisasa unaojumuisha miundomisingi ya chuma na vifaa vingine vya kielektroniki. Mwonekano wake unadhihirisha kuwa ni sehemu muhimu ya mfumo wa usambazaji wa umeme.

Huu ni mnara wa umeme ambao unatumika kuzuia nyaya za umeme zinazotumika kutoa umeme kutoka sehemu moja hadi nyingine ili itumike kuwasha mataa ili kukuwe na mwangaza.

Haya ni mazingira ya jangwa ambapo hakuna mti bali nyasi vidogo vidogo. Wapo ndege jamii ya mbuni wanaotembea katika eneo hilo. Kwa umbali, hapo majengo marefu yanayoashiria kuwa huenda ni sehemu ya jiji kubwa.

Hawa ni ng'ombe wa kufuga wenye rangi mbalimbali ikiwemo nyeupe, kijivu, nyekundu na nyeusi. Kuna gumba linalomwaga maji safi katika kidimbwi ama mashimo ambapo wanyama hawa wanakunywa. Mazingira yamejaa majani na miti iliyonawiri kuashiria kwamba sehemu hii haina ukame.

Hawa ni wanyama aina ya vifaru ambao wanatembea kwenye nyasi ambayo ndio mazingira yao halisi. Wako na pembe kubwa juu ya pua zao, ambayo hutumia kama silaha ya kujikinga nayo, wakati wa hatari. Ni miongoni mwa wanyama wakubwa wa porini, ambao huishi katika makundi.

Huyu ni mnyama aina ya simba jike akiwa katika pori ambayo ndio makazi yake maalum. Amekaa juu ya kilima. Anaonekana kuangalia kitu kwa umakini mkubwa. Kwa umbali yapo majengo marefu ya kisasa yanayoonekana kuwa sehemu ya jiji kubwa.

Hiki ni kifaa kinachohusika na masula ya ujenzi au ukarabati wa mazingira katika eneo lililojaa makaazi ya watu. Vilevile kuna watu wanaofanya kazi katika sehemu hii ambao wanaweza kuwa wenyeji au wafanyikazi wa kampuni inayohusika na ukarabati huo.

Hawa ni punda milia wawili wakiwa katika pori wanamoishi. Wako na michuusi mieusi na meupe ambayo ndiyo sifa yao kuu inayiwatofautisha na wanyama wengine. Kwa umbali kuna majengo marefu ya kisasa yanayoonekana kuwa sehemu ya jiji kubwa.

Huu ni mto wa maji taka yaliyobeba ghasia za aina mbalimbali, mazingira machafu ambayo si salama kwa binadamu, kuna umuhimu wa kudumisha usalama eneo hili, kwa umbali yapo majengo yaliyojengwa kwa njia enye si rasmi kutumia matope na mabati yanayoashiria ya kwamba wanao ishi hapa ni watu wenye kipato cha chini.

Huu ni mto wa maji taka yaliobeba ghasia za aina mbali mbali, ni mazingira machafu ambayo si salama kwa afya ya binadamu , kwa umbali yapo majengo yaliojengwa kwa njia yenye si rasmsi kutumia mabati na mbao kuonyesha wanaoishi hapa ni watu wa kipato cha chini. Upo umuhimu wa kudumisha usafi katika eneo hili.

Haya ni mazingira ya jangwa ambapo hakuna miti mikubwa bali ni nyasi na mimea midogo. Yupo ndege jamii ya mbuni anayetembea katika eneo hilo. Kwa umbali ipo miundo mbinu inayoweza kuonyesha barabara au reli ya kisasa iliyojengwa upande wa juu.

Huyu ni mnyama jamii ya simba mwenye nywele refu zenye rangi ya kahawia, anayeaminika kuwa mfalme wa wanyama wote porini. Macho mdomo na muonekano wake, kwa ujumla unaashiria sifa zake asili, za uwindaji. Ni miongoni mwa wanyama wakubwa na hatari wanaoishi msituni.

Hii ni sehemu ya barabara ambapo kando yake huku mtaro uliochimbwa na kuachwa wazi kuashiria kwamba ni sehemu ya kupitishia na kuzuia maji kukaa hapa kwa muda kuzuia kuenea kwa maradhi kama malaria yanao tokana na mbu wanaoishi na kuzaana katika sehemu hio.

Hawa ni wanyama aina ya ndovu ambao wanatembea kwenye ardhi ya pori. Wana ngozi ya rangi ya udongo au kahawia, miguu minene, masikio makubwa na mikonga mirefu ambayo ndio sifa yao kuu. Ni kivutio kikubwa cha watalii nchini.

Huyu ni mnyama aina ya twiga aliyesimama katika eneo la msitu wenye miti na majani mengi ambayo ndiyo makazi yake halisi. Ako na sura ya kawaida na rangi yake ya kahawia yenye madoa madoa. Ni miongoni mwa wanyama wakubwa wa pori.

Hii ni sehemu iliyoenea na kujaa chupa chafu za plastiki zilizotupwa. Wapo watu wawili wanaoonekana kusafisha mazingira haya wanaovaa vifaa vinavyowasaidia kutoshika uchafu moja kwa moja. Kando yake upo mto wa maji chafu yenye rangi ya kahawia yanayopita.

Huu ni mto wa maji taka yaliobeba ghasia za aina mbalimbali, mazingira machafu ambayo si salama kwa afya ya binadamu. Kuna umuhimu wa kudumisha usafi eneo hili. Kwa umbali yapo majengo yaliyojengwa kwa njia ambayo si rasmi kutumia matope na mabati, kushiria kwamba ni sehemu wanapoishi wati walio na kipato cha chini.

Huyu ni mnyama aina ya kifaru ambaye anatembea kwenye nyasi ambayo ndiyo mazingira yake halisi. Ako na pembe kubwa juu ya pia yake ambaye hutumia kama silaha ya kujikinga nayo wakati wa hatari. Ni miongoni mwa wanyama wakubwa wa porini ambapo wakati mwingine huishi katika makundi.

Hawa ni wanyama jamii ya twiga wenye rangi ya kahawia na madoamadoa kwenye mwili wao. Wapo na shingo refu ambayo ndo sifa yao kuu. Kuna watu wanaoonekana kuwa watalii ambao wanacheza na kushirikiana na wanyama hawa.

Hawa ni punda milia wakila nyasi katika pori wanamoishi. Wako na michirizi mieusi na mieupe ambayo ndiyo sifa yao kuu inayowatofautisha na wanyama wengine. Kwa umbali kuna mijengo mirefu ya kisasa inayoonekana kuwa sehemu ya jiji kubwa.

Huyu ni mnyama aina ya twiga aliyesimama katika eneo la msitu wenye miti na majani mengi ambayo ndiyo makazi yake halisi. Ako na sura ya kawaida na rangi yake ya kahawia yenye madoa madoa. Ni miongoni mwa wanyama wakubwa porini ambao mara nyingi huishi kwa makundi.

Huu ni mto wa maji taka yaliyobeba ghasia za aina mbalimbali. Ni mazingira machafu ambayo si salama kwa afya ya binadamu. Kuna nyumba zilizojengwa kwa njia yenye si rasmi kwa kutumia mabati na mbao kuonyesha kuwa wanaoishi hapa ni watu wenye kipato cha hali ya chini.

Haya ni mandhari yenye kiwango kikubwa cha taka na uchafu wa aina mbalimbali ikiwemo karatasi, plastiki na chupa zilizotupwa kiholela bila kupatiwa usimamizi au utunzaji wowote. Hali hii inaashiria ukosefu wa usafi katika eneo hili.

Hawa ni wanyama wa kiasili aina ya kifaru wakiwa katika eneo la pori ambapo ndiyo mazingira yao halisi. Wapo umbo linalofanana na ng'ombe ila hawa wako na pembe kubwa na hatari zaidi wanayoitumia kama silaha wakati wa hatari.

Hawa ni wanyama wa kiasili aina ya kifaru. Wako na umbo linalofanana na ng'ombe, ila hao wako na pembe kubwa na hatari zaidi. Wako ndani ya ziwa wakinywa maji taratibu.

Haya ni mandhari ya kijiji au eneo la makazi ya watu katika hali ya mafuriko. Kuna maji yaliyosheheni na kutapakaa yenye rangi ya kahawia ambayo inawezekana ni matokeo ya mvua kubwa. Pia kuna makazi ya watu duni yanayoonekana kuathiriwa na hali hii.

Haya ni mazingira yaliyosheheni miti mikubwa na midogo iliyonawiri na yenye kijani kibichi kuashiria kwamba sehemu hili halina ukame. Kuna kichochoro ambacho kinaweza kutumika kufikia nyumba iliyoko kando pale upande wa pili.

Hawa ni wanyama wa porini jamii ya swara walioko katika mazingira yao halisi. Wapo kwenye manyasi ambayo ni chakula chao asilia. Upo mti mkubwa ulionawiri wenye majani mabichi kuashiria kwamba hakuna ukame katika eneo hili.

Huu ni mto wa maji taka yaliyo beba ghasia za aina mbalimbali. Mazingira machafu ambayo si salama kwa afya ya binadamu. Kuna umuhimu wa kudumisha usafi eneo hili. Wapo watu wanao pita kwa njia ya miguu na kwa umbali yapo magari ya mizigo pia.

Hawa ni punda milia wawili wakila nyasi katika pori wanamoishi. Wakona michirizi mieupe na mieusi ambayo ndo sifa yao kuu inayowatofautisha na wanyama wengine. Kwa umbali kuna majengo marefu ya kisasa yanayonekana kuwa sehemu ya jiji kubwa.

Hii ni sehemu ya bahari ambapo wanyama wa majini ikiwemo: samaki, papa na wengineo huishi. Yupo ndege aliyesimama sehemu ya nchi kavu kando ya bahari akionekana akiwa kwenye mawindo. Pia wapo mamba hatari wakubwa juu ya maji wenye ngozi ya kuchujuka wenye kutisha sana.

Hili ni eneo duni lililosheheni taka na maji machafu. Kuna mabomba madogo ya maji yanayopita sehemu hili. Wako watu walioko chini ya chandarua wanaonekana kuwa wafanyibiashara uku wengine wakipita kwa njia ya mguu kwa shughuli zao za kawaida.

Huyu ni mnyama aina ya kifaru ambaye anatembea kwenye nyasi ambayo ndio mazingira yake halisi. Ako na pembe kubwa juu ya pua yake ambayo huitumia kama silaha ya kujikinga wakati wa hatari. Ni miongoni mwa wanyama wa kubwa wa porini ambapo wakati mwingine huishi katika makundi.

Huyu ni mnyama jamii ya nyani mwenye nywele nyeupe na nyeusi akiwa kwenye mazingira yake asili uliozungukwa na miti na majani mengi akijihusihsa na shuguli zake za kawaida. Ako katika hali ya kuchangamka na anaonekana kuangalia kitu fulani kwa umakini mkubwa.

Huu ni msitu wenye miti mingi mizuri na ya kupendeza ya aina mbalimbali ikiwemo mikubwa na midogo iliyonawiri vizuri. Majani yake ni ya kuvutia yakiwa ya rangi tofauti kama vile kijani, manjano na meusi. Ni mazingira ya kiasili.

Hizi ni sanamu za kumbukumbu zilizoko katika bustani ya umma. Inaonyesha watu wawili waliotengenezwa kwa chuma au shaba wakionekana kushiriki tukio fulani la kihistoria au la kimila. Sanamu wa kiume amevaa sare ya kivita akiwa na bunduki begani, anaonekana kuwa bingwa wa kupigania uhuru wa nchi.

Hiki ni kinyago cha mwanaume ambacho kinaonekana kuwa ni kumbukumbu ya mtu muhimu wa kihistoria. Lipo jengo kubwa linaloonekana kuwa la kitaifa na liko na umaarufu mkubwa katika eneo hilo. Wapo watu wengi wanaopita na kwenda katika shughuli zao kwa njia ya miguu.

Huyu ni simba jike ambaye anaonekana akiwa katika hali ya makasiriko au kutisha. Huku akifungua mdomo wake mkubwa na kuonyesha meno yake makali. Ulimi wake umeshuka na macho yanaashiria hali ya tahadhari. Ni miongoni mwa wanyama wakubwa wa porini na huishi katika makundi.

Huyu ni mnyama aina ya ndovu, ambaye anatembea kwenye ardhi ya pori. Ana ngozi ya rangi ya udongo au ya kahawia, miguu minene, maskia makubwa, na mkonga mrefu, ambayo ndio sifa yake kuu. Ni kuvutio kikubwa cha watalii nchini.

Hili ni baraza la wenye kijiji wanaoonekana kwa wenyeji katika mazingira haya. Wapo watu aina mbalimbali ikiwemo chifu wa kata akiashiria uwepo wa usalama. Kwa umbali yapo magari meupe yaliyoegeshwa, hii ina maana wapo pia vingozi walioshiriki katika mkutano huu.

Haya ni mazingira duni wanapoishi watu wanaonekana kipato chao ni cha chini sana. Zipo nyumba za muda zilizojengwa kwa mbao, mabati na matope, bila mpangilio mzuri. Pia kuna mtaro wa maji machafu yanayopita katikati ya makazi haya.

Huu ni mto wa maji taka yaliyobeba ghasia za aina mbalimbali. Ni mazingira machafu ambayo si salama kwa afya ya binadamu. Kuna umuhimu wa kudumisha usafi wa eneo hili. Kwa umbali yapo majengo ya kisasa ambayo yanaonekana kuwa makazi ya watu tofauti tofauti.

Hii ni sehemu ya biashara ya bidhaa za kilimo zilizopangwa kwa mfumo wa mafungu yenye viwango tofauti zenye bei mbalimbali pia. Zipo nyanya, vitunguu, mihogo, viazi, mayai na mboga. Katikati kipo kichochoro ambacho muuzaji anaweza kupitia kufikia vitu vilivyoko umbali na yeye.

Huyu ni ndege wa aina ya tai mwenye rangi ya kahawia. Amekaa juu ya tawi la mti kwenye mazingira anayofanana nayo, hivyo inakua vigumu sana kumuona. Ako na kucha ndefu zilizonyooka kuonekana kuwa ni ndege wa mawindo.

Hili ni kundi la nyani wenye nywele nyeupe na nyeusi wakiwa kwenye mazingira yao asilia .yaliyozungukwa na miti na majani mengi ,wakijihusisha na shughuli zao za kawaida. Wako katika hali ya kuchangamka na kuimarisha mahusiano yao.

Huyu ni mnyama wa porini, jamii ya swara, aliyeko katika mazingira yake halisi. Yupo kwenye nyasi ambazo ndizo chakula chake asilia. Ako na pembe refu zenye ncha ambazo huzitumia kama silaha yake wakati wa hatari.

Hawa ni watu wawili wa kike na wa kiume, ambao wamezuru eneo la kiasiri, lenye mawe makubwa na maji yanatiririka kutoka juu. Inaonekana kuwa sehemu ya kihistoria na yenye kuvutia sana.

Huu ni mto wa majitaka yaliyobeba ghasia za aina mbalimbali. Ni mazingira machafu ambayo si salama kwa afya ya binadamu. Kuna umuhimu wa kudumisha usafi eneo hili. Kwa umbali zipo nyumba za muda zilizojengwa kwa mabati kuashiria ya kwamba wanaoishi eneo hili ni watu duni kiuchumi.

Haya ni mandhari ya kijiji au eneo la makazi ya watu katika hali ya mafuriko. Kuna maji yaliyosheheni na kutabakaa yenye rangi ya kahawia ambayo inawezekana ni matokeo ya mvua kubwa pia kuna makazi ya watu duni yanayoonekana kuathirika na hali hii.

Haya ni mandhari ya ukumbi wa michezo. Kuna jukwaa kubwa lililojengwa kwa mbao ambalo linaweza kuwa ni sehemu ya uchezaji. Kuna watu waliovaa sare ambao wanafanya maonyesho huku wengine wamekaa kwenye viti wakihudhuria tukio hilo.

Hawa ni wanyama aina ya kobe, wanaoishi nchi kavu ana majini. Kando yao kuna mto ambao huwa makazi yao pia. Wametoa vichwa vyao nje kutafuta chakula ama kutazama mazingira wanayoishi.

Hii inaonyesha eneo la makazi ya watu ambalo imejengwa kw njia isiyo rasmi inayojulikana kama slum .Mazingira yanaonekana sio salama kabisa kwani kuko na mto wa maji machafu unaopita karibu ma nyumba hizo.

Hapa ni hifadhi ya wanyama pori na kuna mnyama jamii ya ndege anayeitwa mbuni. Kwa umbali tunaona uzio ambao huzuia wanyama hao kutoka.

Haya ni mandhari ya kimaumbile yenye mchanganyiko wa miamba, miti na maji. Kuna mtu mmoja akitembea katika eneo hilo, akiwa karibu na mto au kijito. Mazingira haya yanaonyesha uzuri wa asili

Haya ni mandhari ya eneo duni la kimaskini katika mji fualani. Makazi haya ni hohehahe ambapo nyumba zao zimejengwa kwa mbao na mabati. Pia mazingira yao yamesheheni takataka nyingi ikiwemo plastiki na vifaa vingine vya kutupwa.

Hii ni sehemu katika mji flani ambapo wapo watu wengi waliotawanyika kwa ajili ya shughuli zao za kila siku. Yapo magari aina ya matatu yaliyoko na michoro na rangi tofauti tofauti inayovutia. Kwa umbali tunaona majumba marefu yanayoonekana kuwa makazi ama maofisi.

Hii ni sehemu ya makutano ya barabara ambapo barabara kutoka sehemu tofauti tofauti zinakutania. Wapo afisa wawili wa usalama ambao wamejifunika mwavuli kuashiria kwamba sehemu hii inanyesha. Ipo michirizi ya barabara inayoonyesha kivuko cha abiria wanaotembea kwa miguu.

Hii ni barabara inayoingia su kutoka katika mji Fulani. Yapo magari aina mbali mbali yakiwemo ya binafsi, ya kubebea mizigo na ya abiria pia. Wapo watu wanatembea kwa njia ya mguu huku wakienda wakiongea.

Hiki ni kituo cha magari ya umma yanayotumika kusafirisha abiria na mizigo katika eneo hili. Kuna kundi kubwa la watu ambao wengine wanaonekana kuwa makanga wa matatu hizi, wenye wanaonekana kuwashawishi abiria ili kuabiri gari zao.

Hili ni eneo la barabara katika mji fulani. Yapo magari ya umma aina ya matatu yaliyopangwa kwa njia ya mstari yenye rangi na michoro mbalimbali ya kuvutia. Wapo waendeshaji wa pikipiki waliovaa nguo nzito na nyeusi kuashiria kuwa wanajiziba kutokana na baridi.

Hii ni barabara inayoingia ama kutoka katika jiji fulani. Wapo watu wanaotembea kwa njia ya miguu katika shughuli zao za kila siku. Ipo miti iliyonawiri vizuri inayoashiria kwamba sehemu hii haina ukame kabisa.

Hii ni sehemu ya kituo cha mabasi katika mji fulani ambapo zipo gari aina ya matatu zenye rangi na michoro mbalimbali yaliyoegeshwa kungojea abiria. Vipo vibandiko au mabango yanayoonyesha sehemu tofauti tofauti na bei zao.

Hii ni sehemu ya barabara ya usafiri wa umma inayoingia na kutoka katika jiji kuu. Yapo magari aina mbalimbali ikiwemo ya binafsi, ya kubebea mizigo na ya abiria pia. Wapo watu wanaotembea kwa njia ya miguu. Kando ipo miti iliyopandwa kwa njia ya mstari inayoonekana kunawiri sana.

Hili ni eneo la barabara ambapo shughuli za kila siku zinaendelea. Vipo vyombo vya usafiri aina mbalimbali ikiwemo pikipiki na magari. Wapo watu wanaotembea kwa njia ya miguu. Kuna bango kubwa lililoweza kuonyesha mwelekeo wa kuelekea sehemu fulani.

Hili ni eneo la barabara, katika mji fulani .Yapo magari ya umma aina ya matatu yaliyopangwa kwa njia ya mistari, yenye rangi na michoro mbalimbali ya kuvutia. Yupo mwanamke mlangoni akiashiria aidha kushuka ama kuabiri gari hilo.

Hili ni eneo la barabara katika mji fulani. Yapo magari ya umma aina ya matatu yaliyopangwa kwa njia ya mstari zenye rangi na michoro mbalimbali ya kuvutia. Wapo watu waliovaa sare wanaonekana kuwa makanga wanaoshawishi watu kuingia katika gari hizi.

Hili ni eneo la barabara au kituo cha mabasi katika mji fulani. Yapo magari ya umma aina ya matatu yaliyopangwa kwa njia ya mistari yenye rangi na michoro mbalimbali ya kuvutia. Yupo mwanaume aliyekaribia gari huenda akawa ni abiria.

Hii ni barabara ya usafiri wa umma katika jiji fulani. Kuna matatu zenye rangi na michoro mbalimbali za kubebea abiria zimeegeshwa. Wapo watu wanaotembea kwa njia ya miguu kutoka sehemu moja hadi nyingine katika shughuli zao za kila siku.

Hii ni sehemu ya barabara kuu katika mji fulani. Wapo watu wanaotembea kwa njia za miguu katika shughuli zao za kila siku. Lipo bango lililowekwa kuashiria kwamba magari yanayoegeshwa hapa yanaelekea katika sehemu fulani husika.

Hii ni sehemu ya barabara katika mji fulani. Yapo magari ya aina mbalimbali yakiwemo ya binafsi, ya kubebea mizigo na ya abiria. Ziko gari za aina za matatu zenye michoro na rangi ya kuvutia. Wapo watu wanaotembea kwa njia ya mguu huku wengine wakiwa kwenye baisikeli.

Hii ni sehemu ya barabara katika jiji kuu fulani. Yapo magari aina mbalimbali. Kuna gari aina ya matatu yenye rangi na michoro tofauti tofauti inayovutia. Yupo abiria anayeabiri gari hilo. Wengine wanatembea kwa njia ya miguu.

Hili ni eneo katika mji fulani ambapo shughuli za kila siku zinaendelea. Yapo magari ya abiria aina ya matatu wenye rangi na michoro ya kuvutia. Kuna watu wanaotembea kwa njia ya miguu ilhali wengine wamekaa juu ya pikipiki zao walizoziegesha.

Hili ni bango katika kituo cha magari ya umma kwenye jiji fulani ambacho kinaonyesha sehemu mbalimbali ambazo magari hayo hupitia. Kando lipo jengo refu la kisasa lenye rangi ya kuvutia. Huenda ikawa ni makazi ya watu au maofisi.

Hii ni sehemu ya barabara katika jiji Fulani. Yapo magari ya umma yaliyoegeshwa aina ya matatu yenye rangi na michoro aina mbalimbali yanayovutia. Wapo watu wanaotembea Kwa njia ya mguu katika shuguli zao za kila siku.

Hapa ni sehemu ya barabara ama kituo cha mabasi ambapo lipo gari aina ya matatu lenye maandishina mchoro wa simba upande wa nyuma. Wapo watu wanaotembea kwa njia ya mguu huku wengine wanaonekana kuabiri gari hilo.

Hii ni sehemu ya barabara katika mji fulani ambapo shuguli za kawaida za kila siku zinaendelea, yapo magari ya umma yaliyoegeshwa yakingoja abiria kuabiri. Pia wap watu wa mikokoteni wanaongoja wenye mizigo mikubwa wawasaidie kuwabebea kwa malipo.

Hii ni sehemu ya barabara kuu inayoingia na kutoka katika mji fulani, iliyosheheni magari ya aina mbalimbali yakiwemo ya binafsi, ya mizigo, ya abiria na pikipiki pia. Kuna milingoti ya mataa amabayo hutumika kuweka mwangaza katika eneo hili wakati wa giza.

Hii ni barabara ya mji yenye shughuli nyingi mno ikiwa imejaa magari mbalimbali ya binafsi na ya umma. Kuna matatu zenye rangi na michoro ya kuvutia ambazo zinatumika kusafirisha abiria, kutoka sehemu moja hadi nyingine. Wapo watu wanaotembea kwa njia ya mguu, pia wapo afisa wa usalama ambao wanadumisha amani katika eneo hili.

Hii ni sehemu ya barabara katikati ya mji fulani ambapo yapo magari aina ya matatu yenye rangi na michoro mbalimbali. Wapo watu wanaotembea kwa njia ya miguu katika shuguli zao za kawaida ilhali wengine wanaonekana kuabiri gari hili.

Hili ni barabara ya mji yenye shughuli nyingi mno. Ikiwa imejaa magari mbalimbali ya umma. Kuna matatu zenye rangi na michoro ya kuvutia ambazo zinatumika kusafirisha abiria kutoka sehemu moja hadi nyingine. Pia wako watu wanaotembea kwa njia ya mguu.

Hii ni sehemu ya barabara kuu inayoingia ama kutoka kwenye jiji fulani. Yapo magari ya aina mbalimbali ya binafsi na ya abiria pia. Kuna mataa ya barabarani yanayoweza kusaidia kudhibiti msongamano wa magari na kuongeza usalama kwa wenye kutembea kwa njia ya miguu. Sehemu inaonekana kuloa, kuashiria kwamba huenda kumenyesha.

Hii ni sehemu ya barabara katika mji fulani ambapo shughuli za kila siku zinaendelea. Yapo magari ya kubebea abiria yaliyoegeshwa kando kando ya barabara. Pia wapo watu ambao wanatembea kwa njia ya miguu katika shughuli zao za kawaida huku mwingine akiwa juu ya pikipiki.

Hii ni sehemu ya barabara ina miundo misingi ya usafiri wa umma katika eneo fulani. Yapo magari aina mbali mbali yakiwemo ya kibinafsi ya abiria, ya mizigo, na hata piki piki pia. Kipo kivuko cha juu kinachotumika kuvukia na watu wanaotembea kwa njia ya miguu ili kukinga na kuzuia ajali.

Hapa ni sehemu ya barabara katika mji fulani. Kuna magari aina ya matatu yaliyoegeshwa yenye rangi na michoro tofauti yenye kuvutia. Upande wa ndani wapo abiria walioabiri gari hili tayari kusafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Hii ni barabara ya usafiri wa umma katika jiji fulani. Kuna matatu zenye rangi na michoro mbalimbali za kubebea abiria. Wapo watu wanaotembea kwa njia ya miguu katika shughuli zao za kila siku. Kuna askari mmoja ambaye anaonekana kudumisha amani katika eneo hili.

Hii ni barabara kuu inayoingia ama kutoka kwenye jiji. Yapo magari ya aina mbali mbali ya binafsi na ya abiria pia. Kuna mataa na alama ya barabara, inayoonyesha kivuko cha wanaotembea kwa miguu. Sehemu hii inaonekana kulowa, kuashiria kwamba kumenyesha.

Hii ni barabara ya mjini yenye shughuli nyingi mno imiwa imejaa magari mbalimbali ya umma. Kuna matatu zenye rangi na michoro ya kuvutia ambazo zinatumika kusafirisha abiria kutoka sehemu moja hadi nyingine. Pia kuna watu wanatembea kwa njia ya miguu.

Hii ni sehemu katika mji fulani ambapo shughuli za kawaida za kila siku zinaendelea. Yapo magari aina mbalimbali ikiwemo ya binafsi na ya usafiri wa umma ambapo yameegeshwa; kuonyesha kwamba kuko na msongamano. Pia wapo watu wanaotembea kwa miguu katika shughuli zao.

Sehemu ya biashara katika mji fulani. Kuna gari la kubebea abiria limesimama katika eneo hilo, linaonekana ni la usafiri wa umma. Kwa umbali kuna majengo ya kisasa na biashara mbalimbali zikiendelea. Kuna watu wanaotembea katika shughuli zao kwa njia ya miguu.

Hii ni barabara ya usafiri wa uma katika jiji fulani. Kuna matatu zenye rangi na michoro mbali mbali za kubebea abiria zimeegeshwa kwa mstari, ikiashiria kwamba kuna msongamano. Wapo watu wanaotembea kwa miguu, ikiwemo mwanamke mmoja na wanaume watatu.

Hii ni barabara kuu inayounganisha vijiji na miji mikuu. Vipo vyombo vya usafiri aina mbalimbali ikiwemo pikipiki, gari binafsi na za mizigo pia. Yapo mabango ya alama yanayoonyesha mgawanyiko wa miraba ya barabara na pia yanayoelekeza madereva umbali wa maeneo fulani.

Hii ni barabra ya mji yenye shughuli nyingi mno, ikiwa imejaa magari mbalimbali ya umma. Kuna matatu zilizopangwa kwa njia ya mstari, na zinazotumika kusafirisha abiria kutoka sehemu moja ya jiji hadi nyingine. Pia, wako watu wengine ambao wanatembea kwa njia ya mguu.

Hii ni barabara ya mji yenye shughuli nyingi mno, ikiwa imejaa magari mbalimbali ya umma. Kuna watatu zanye zimepangwa kwa njia ya mstari na kuvutia ambazo zinatumika kusafirisha abiria kutoka sehemu moja hadi nyingine. Pia wapo watu ambao wanatembea kwa mguu kwa shughuli zao za kawaida.

Hii ni sehemu ya barabara na miundo ya usafiri wa umma katika eneo fulani. Yapo magari aina mbalimbali yakiwemo ya kibinafsi, ya abiria, ya mizigo na hata pikipiki pia. Kipo kivuko cha juu kinachotumika kuvukia kwa watu wanaotembea kwa njia ya miguu ili kukinga na kuzuia ajali.

Hii ni barabara ya mji yenye shughuli nyingi mno ikiwa imejaa magari mbalimbali ya umma. Kuna matatu zilizopangwa kwa njia ya mstari ambazo zinazotumika kubebea mizigo na abiria kutoka sehemu moja hadi nyingine ya jiji hili.

Hili ni eneo la barabara la mji fulani. Kuna watu ambao wanatembea kwa njia ya miguu japo magari aina mbalimbali yakiwemo ya binafsi na mizigo. Kuko na majengo marefu ya kisasa yenye kuvutia ambayo yanaonekana kuwa makaazi au maofisi.

Hii ni barabara ya usafiri wa umma katika jiji fulani. Kuna matatu zenye rangi na michoro mbalimbali za kubebea abiria zilizo egeshwa. Wapo watu wanaotembea kwa njia ya mguu wengine wakivuka mpito upande mwingine wa pili.

Hii ni barabara ya usafiri wa umma katika jiji fulani. Kuna matatu zenye rangi na michoro mbalimbali za kubebea abiria zimeegeshwa kwa mistari ikiashiria kwamba kuna msongamano. Wapo watu wanatembea kwa njia ya miguu katika shughuli zao za siku. Pia wapo afisaa wa usalama ambao wanadumisha amani katika eneo hili.

Hili ni eneo la barabara katika mji fulani. Yapo magari ya umma aina ya matatu yaliyopangwa kwa njia ya mstari yenye rangi na michoro mbalimbali ya kuvutia. Yupo mwanamke anayeabiri huko wengine wakiwa upande wa ndani tayari.

Hili ni eneo katika mji fulani ambapo shughuli za kila siku zinaendelea. Yapo magari ya aina mbali mbali, ikiwemo ya binafsi na ya umma. Kuna askari wawili wanaodumisha usalama mahali hapa. Wapo watu wanaotembea kwa njia ya miguu, ilhali wengine wamekaa kwenye sehemu za kupumzikia.

Hii ni sehemu ya usafiri wa umma. Ni barabara kuu inayoingia ama kutoka kwenye jiji kubwa. Kuna gari aina ya matatu inayobeba abiria. Wapo watu waliosimama mlangoni kuashiria kuwa gari hilo limejaa. Pia liko gari dogo la kibinafsi.

Hii ni barabara ya mjini yenye shughuli nyingi mno ikiwa imejaa magari mbalimbali ya umma. Kuna matatu zenye rangi na michoro ya kuvutia ambazo zinatumika kusafirisha abiria kutoka sehemu moja hadi mwingine. Pia kuna watu ambao wanatembea kwa njia ya miguu.

Hili ni eneo la barabara katika mji fulani. Yapo magari ya umma, aina ya matatu yaliyopangwa kwa njia ya mstari yakingojea abiria. Wapo watu wanaoonekana kuabiri gari, ilhali wengine wanatembea kwa njia ya miguu. Ipo pia miti iliyonawiri vizuri.

Hii ni sehemu katika mji ambapo shughuli za kawaida za kila siku zinaendelea. Yapo magari ya umma yalioegeshwa yakingoja abiria kuabiri. Wapo watu wa mikokoteni pia wanaongoja wenye mizigo mikubwa ili wawabebee walipwe.

Hii ni sehemu ya barabra ya mji yenye shughuli nyingi mno, ikiwa imejaa magari mbalimbali ya umma. Kuna matatu zilizopangwa kwa mistari ambazo zinatumika kusafirisha abiria na mizigo kutoka sehemu moja ya jiji hadi nyingine. Yupo makannga au dereva ambaya anamshawishi abiria kuabiri gari hilo. Pia wapo watu wengine wanaondeleza shughuli zao za biashara za kila siku.

Hii ni sehemu ya barabara katika mji fulani. Lipo gari aina ya matatu lenye rangi na michoro tofauti ya kuvutia. Yupo makanga anayeshawishi watu kuingia kwenye gari hilo japo wengine pia wanatembea kwa njia ya miguu kwenye shughuli zao za kawaida.

Hii ni sehemu ya barabara na miundo ya usafiri wa umma katika eneo fulani. Yapo magari ya aina mbalimbali yakiwemo ya kibinafsi, ya abiria, ya mizigo na hata pikipiki pia. Kipo kivuko cha juu kinacho tumika kuvukia kwa watu wanaotembea kwa njia ya miguu ili kukinga na kuzuia ajali.

Hii ni sehemu ya barabara ya jiji fulani. Yapo magari aina mbalimbali ikiwemo matatu ambazo zinatumika kubebea abiria na mizigo kutoka sehemu moja hadi nyingine. Pia iko pikipiki ambayo pia inatumika kama njia ya usafiri. Kuna makanga ama dereva ambaye anashawishi abiria ili kuingia katika gari yake.

Hili ni barabara ya mji yenye shughuli nyingi mno, ikiwa imejaa magari mbali mbali ya umma. Kuna matatu zenye rangi na michoro ya kuvutia ambayo zinatumika kusafirisha abiria kutoka sehemu moja ya jiji hadi ingine. Pia kuna watu wanaotembea kwa njia ya miguu. Wapo afisa wa usalama ambao wanadumisha amani katika eneo hili.

Hii ni barabara ya umma inayotumika na magari na binadamu pia. Barabarani hapa uko na mataa ambayo yanatumika kuidhinisha aidha magari yapite ama ikifika ni wakati wa binadamu kupita. Tutumie mataa ili kudumisha usalama wetu barabarani.

Hili ni eneo la kituo cha basi cha usafiri wa umma. Kuna abiria wengi walio shuka na wengine wanataka kuabiri gari ili kutoka kutoka sehemu moja hadi nyingine. Pia kuko na makanga ambao wanashawishi abiria hao kuingia katika magari yao.

Hapa ni sehemu ya barabara katika mji fulani. Kuna gari la kubebea abiria limesimama katika eneo hili, linaonekana ni la usafiri wa umma. Kwa umbali kuna majengo ya kisasa na biashara mbalimbali zikiendelea. Kuna watu wanaotembea katika shughuli zao tofauti tofauti za siku.

Hiki ni kituo cha mabasi kinacho beba au kushusha abiria kutoka sehemu moja hadi nyingine. Kuna mama ambaye anaonekana kuabiri gari Hilo . Kando pia kuko na watu wengine ambao wako na shughuli zao tofauti.

Hili ni gari kubwa la kubebea mizigo, inatembelea majumba mbalimbali kwa ajili ya kukusanya taka na uchafu na kwenda kuzirusha katika sehemu husika, ili kupunguza na kuzuiya kutapakaa kila mahali na kuchafua mazingira.

Sehemu ya barabara ambapo lipo gari la kubebea abiria linapita. Kando zipo takataka zilizotapakaa kuashiria kwamba ipo haja kubwa ya kutekeleza na kudumisha usafi katika eneo hili. Kuna vibanda vya biashara vilivyojengwa kwa kutumia miti, karatasi ya plastiki na mabati vinavyoonyesha kwamba si vya kudumu.

Hili ni gari kubwa la kubebea mizigo. Linatembelea majumba mbalimbali kwa ajili ya kukusanya taka na uchafu na kuenda kuzirusha katika sehemu husika ili kupunguza na kuzuia kutapakaa kila mahali na kuchafua mazingira.

Hili ni eneo lililochimbwa na kuwachwa wazi, huenda kwa ajili ya ujenzi au kutengeneza miundombinu ya kuzuia maji kukaa hapo kwa muda na kusababisha kuzuka kwa maradhi ya Malaria kutokana na mbu watakaozaana na kuishi sehemu hiyo.

Haya ni mandhari yenye kiwango kikubwa cha taka na uchafu za aina mbali mbali ikiwemo: karatasi, plastiki na chupa zilizotupwa kiholela bila kupatiwa usimamizi au utunzaji wowote. Hali hii inaashiria ukosefu wa utunzaji au usafi katika eneo hili.

Hili ni eneo lililochimbwa na kuachwa wazi huenda, kwa ajili ya ujenzi au kutengeneza miundombinu ya kuzuia maji kukaa hapo kwa muda na kusababisha kuzuka kwa maradhi ya malaria kutokana na mbu watakaoishi na kuzaana sehemu hiyo.

Hili ni eneo lilochimbwa na kuachwa wazi kwenda kwa ajili ya ujenzi au kutengeneza miundombinu ya kuzuia maji kukaa hapo kwa muda na kusababisha kuzuka kwa maradhi kama vile malaria yanayotokana na mbu watakaozaana sehemu hii.

Hili ni gari kubwa la kubebea mizigo. Inatembelea majumba mbalimbali kwa ajili ya kukusanya taka na uchafu na kwenda kuzirusha katika sehemu husika ili kupunguza na kuzuia kutapakaa kila mahali na kuchafua mazingira.

Hiki ni kifaa kinacho tumika kutengenezea miundo misingi kama vile kuchimba visima vya maji, imeezekwa juu ya gari kubwa kwa ajili ya urahisi wa kusafirisha kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Hili ni eneo lililochimbwa na kuachwa wazi, huenda kwa ajili ya ujenzi, au kutengeneza miundo mbinu ya maji, inayozuia kukaa hapo kwa muda, na kusababisha kuzuka kwa maradhi ya Malaria, kutokana na mbu watakaozaana sehemu hio.

Huu ni mtaro unaotumika kupitisha maji machafu na kuko na kivuli cha binadamu aliyesimama upande wa juu wa mtaro huo.